Nyaya nyingi za umeme zilizozungushwa juu ya uzio wa nyumba, ili kuzuia wezi wasiweze kuruka sehemu hiyo. Pia nishati hiyo hutumika viwandani na kuwashia vifaa mbalimbali vya umeme, kama vile; televisheni na taa.

Sehemu ya kiwanda kikubwa chenye mitambo mingi iliyounganishwa na mashine nyingi zinazotumia umeme mwingi zilizomo ndani ya majengo ambazo zinazalisha bidhaa kwa ajili ya kuuza. Pia nishati hii hutumika kuwasha vifaa vingi kama vile taa, luninga na friji.

sehemu ya barabara ya watembea kwa mguu kuvuka yenye rangi za pundamilia, ambapo kuna alama na taa zinazozuia magari yasiendelee kupita, ili watu waweze kutoka upande moja kwenda sehemu nyingine, hii inasaidia kupunguza ajali.

Sehemu ya pundamilia kwa ajili ya watu wanaotembea kwa mguu waweze kuvuka, ambapo magari yamesimama ili waweze kupita kutoka upande mmoja kwenda sehemu ya pili.

Wananchi wengi, wa kike na wa kiume, waliosimama wakisubiria gari ili liweze kufika liwachukue kutoka sehemu hiyo kwenda eneo lingine, ili waweze kufanya shughuli zao za kila siku.

Mifuko mingi mieusi na mieupe iliyojazwa uchafu mwingi ambayo imekusanywa sehemu moja karibu na jengo. Ambapo kuna gari inakuja kuichukua kwenda kumwaga mbali na makazi ya watu.

Mafundi watatu wa kiume wakiunganisha mabomba yanayofukiwa ardhini, ambayo ynasafirisha maji kutoka kwenye chanzo, mpaka kuwafikia watumiaji kama vile shuleni, hospitalini, viwandani na kwenye nyumba za kuishi.

Mabomba mengi madogomadogo yaliyounganishwa kwenye tenki kubwa ambalo linapokea maji kutoka kwenye chanzo, ambapo wakazi wa eneo hilo wanatumia huduma hiyo kwa shughuli mbalimbali kama vile kufua, kupikia, kuoga na kuoshea vyombo.